Mwenye biashara hii ana gari nyingi sana aina tofauti tofauti. Kwenye color kuna nyeupe, kuna nyeusi, kuna kijani na zinginezo. Huyu mwana biashara anaonekana kuwa hili ndio tegemeo lake la pesa.

Mwanabiashara huyu anatumia baiskeli kusafirisha bidhaa kwenda kwa duka lake. Tunapoona tunaona soda tofauti tofauti na M-Pesa. Tukitazama mbele palipoandikwa Nissan tunamuona kijana mmoja mdogo anayetumia dawa za kulevya.